Duka kubwa lenye kuuza bidhaa tofauti tofauti kwa ukaribu sabuni zilizopangwa kwa makini zilizoekelewa kibao upande wa juu cha rangi ya chungwa na rangi nyekundu huku kukiwa kimeandikwa maandishi meupe.

Kuna mawe lililopakwa rangi nyeupe ikiwa na maandishi mekundu na meusi upande wa juu, upande wa chini kukionekana sanamu zilizovalishwa nguo za biashara na magodoro yaliyopangwa, upande wa mbele kukiwa na magogo ya stima yaliyo na waya za umeme na vibao venye maandishi na kioo cha gari pembeni.

Maji inaonekana feri mbili upande wa juu, moja iliyoegeshwa pembeni ikiwa tupu, ingine ikiwa kati kati ya bahari. Uko nchi kavu iliyo na mijengo inayoonekana kutoka kwa umbali, waya za umeme, miti.

Jengo kubwa lililo na madirisha yaliyowazi upande wa juu huku waya za umeme zikionekana kuingia ndani zingine zikipishana. Mlango mdogo uliojengwa kutumia chuma na maandishi meusi upande wa juu sehemu iliyopakwa rangi nyeupe.

Jengo refu la ghorofa upande wa nyuma kwa ukaribu lengine likiwa na dari la makuti pamoja na ishara ya msalaba, mti wa mnazi, majengo yanayokaa kama makaburi yaliopakwa rangi nyeupe na kuundwa na ngazi za kupandia ikioneka silabu pembeni.

Mawingu, nchi kavu iliyo na miti, boti lililoundwa kwa muundo wa duara upande wa mbele, watu waliojaa, waliosimama na kutazama upande wa mbele wazungu pamoja na wafrika.

Baharini boti lililo na muundo wa mbao rangi ya samawati upande wa juu alikoketi mtu aliyevalia shati rangi ya manjano, upande wa chini ukipakwa rangi nyeupe na kuandikwa maandishi meusi kwa ukaribu maandishi mwekundu na mchoro wa samaki.

Maji mengi ya baharini ukiwa na boti upande wa juu lililopakwa rangi jeupe na mstari mweusi. Kando, nchi kavu ilio zungukwa na mijengo na miti mirefu pamoja na minazi.

Mazingira ya ofisini yenye madirisha ya vioo yanayowezesha kuona upande wa ndani wanapoketi wahudumu palipo wekwa viti vyeusi na kompyuta ya mikononi mezani. Maandishi makubwa meupe yaliyoandikwa kwa sehemu nyekundu upande wa mbele kukiwa na wanaume wawili, mmoja aliyevalia suti anaonekana kuandika kitabu.

Palipo watu, kwa ukaribu rais mstaafu wa Uhuru Kenyatta, akiinua biblia huku amevalia suti nyeusi. Kukiwa na kipaza sauti mbele, upande wa kulia mke wake Magret Kenyatta anayemtizama. Upande wa kushoto mwanamke aliyevalia vipuli masikioni.

Mkusanyiko wa miti ya minazi iliyo kusanyika upande wanyuma, mbele kukawa vibanda vingi vilivyojengwa na mti huku upande wa juu vikiwekelewa makuti. Mchanga laini wa baharini ulionavijiti vidogo vidogo.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga, kukiwa na miti mingi ardhini pamoja na maji ya bahari. Boti lililo juu lililowekelewa chandarua refu katika gogo nyeupe ukiwa na bendera iliyo na rangi nyekundu, manjano na rangi ya kijani. Mtu mmoja aliyesimama humo na kuvalia kofia ya rangi nyekundu.

Mazingira ya baharini maji yaonekanayo kutoka mbali, mchanga mwepesi wenye alama ya miguu za watu, mnanyasi, minazi mirefu, majengo yanayoonekana kutoka kwa umbali, kwa ukaribu kuna jengo moja lilikekelewa makuti upande wa juu.

Mazingira yenye jengo la mawe upande wa kushoto lililo na geti lenye vyuma vyeupe. Upande wa mbele kukiwa na jengo lililoundwa kwa muundo wa mshale na kuandikwa maandishi meupe yanayosoma, Nyali Baptist Church. Ardhini kukionekana kivuli cha jengo hilo, kando miti mikubwa.

Mjengo upande wa kulia uliowekelewa dari la makuti na kushikiliwa kutumia miti katikati mnara wa kivingo lopa kwa rangi nyeupe ulijengwa kutumia mawe. Kibao cheusi kilichochorwa mistari meupe na maandishi upande wa juu, maji ya bahari kwa umbali, miti ya mnazi.

Upande wakuingilia wenye majengo ya duara, upande wa kushoto na upande wa kulia, maandishi meupe upande wa chini ndani minazi mirefu iliyo kando ya jengo lililo na dari jekundu.

Jumba kubwa lenye mlango wa chuma. Watu wakiwa wametokea upande wa ndani wakiongozwa na rais mtukufu William Ruto, upande wa kushoto, jaji Martha Koome na askari upande wa nyuma huku wanaume wengine wakiwa wamevalia.

Mazingira ya uwanja wa ndege. Ndege iliyopakiwa ya rangi nyeupe, iliyo na madoadoa mekundu pembeni. Watu wanaotembea kuelekea upande wa mbele, kwa ukaribu wawili waliosimama kwa upande wa kushoto wakionekana kupigwa picha na mwanadada upande wa...

Kanisa, likiwa na ishara ya msalaba upande, wa mbele na kitambaa kilichotandikwa mezani. Upande wa kulia, upande wa kushoto, waumini waliosimama na kuvalia nguo nyeupe, huku wakishika vitabu wanavyosoma na kuvalia barakoa.

Nyaya za umeme, gogo la stima, jengo kubwa lililoundwa kwa muundo wa duara, upande wa juu na kupakwa rangi nyeupe, maandishi meusi, pikipiki inayotoka upande wa kulia kuelekea upande wa kushoto huku ikiwa imefunga mizigo upande wa nyuma, madirisha.

Ulizi kilicho upande wa juu, kukiwa na dirisha kubwa katikakati iliyoundwa kutumia chuma na vioo vinavyowezesha kuona upande wa inje ambapo kichwa cha mtu kinaonekana, gogo la stima na ghorofa ndefu inayoonyesha kutokumalizia.

Mwanamme aliyenyoa kipara na kuvalia miwani na shati jeupe aliyekaa anashika kidole cha mvulana aliyesimama kuonekana kumsajili kwa jambo, upande wa nyuma kukiwa na mazingira ya rangi ya kijani na maandishi meupe ukutani.

Jengo kubwa la msikiti, lililoundwa kwa muundo wa duara upande wa juu, na kupakwa rangi ya kijani, likiwa na maandishi meusi, na mlango mkubwa wa kuingililia. Dirisha lililoundwa kwa mashimo mashimo, mtu aliye upande wa mbele, aliyeshikilia kipaza sauti, anayetizama picha inayochukuliwa na mtu aliyesimama upande wa kushoto. Askari aliyebeba bunduki mgongoni.

Jengo kubwa la msikiti lenye kuundwa muundo wa duara upande wa juu na kuandikwa maandishi ya kijani yanayosoma, "Masjid Musa". Upande wa chini watu waliovalia kanzu na kofia za dini wameketi, huku wakitizama upande wa kulia.

Mazingira ya baharini, maji yakionekana kwa umbali. Miti mirefu ya minazi, maboti yaliyotelekezwa na kuwekwa pembeni, yenye miko ya kutumia kusonga upande wa ndani. Kukiwa na manyasi ya baharini.

Ghorofa kubwa inayoonekana kwa karibu, yenye madirisha madogo madogo upande wa chini kukiwa na kibao chenye maandishi ya posta na magari ya usafiri ya aina ya tuktuk matano yaliyopakiwa pembeni ikionekana watu walioketi ni wafanyabiashara.

Mazingira ya baharini. Hali tulivu ya anga, bahari yenye maji matulivu. Mtu mmoja upande wa mbele aliyevalia nguo nyeusi. Mchanga mweupe usio wa baharini. Mti wa mnazi unaoelekea kwenye maji, boti lililoekwa pembeni, kibao cheusi.

Wingu rangi ya samawati linaloashiria hali tulivu ya anga. Maji ya baharini yaliyotulia, manyasi ya mchangani, mchanga laini wenye alama za miguu za watu, miti aina ya mnazi, jumba lililo na makuti upande wa juu lionekanalo.

Jengo la kanisa lililo na ishara ya msalaba upande wa mbele na madirisha ya vioo geti kubwa lililopakwa rangi ya samawati la kuingililia, kibao upande wa nje chini ya maandishi ya rangi nyekundu na nyeupe mti mkubwa iliyozingira jengo hilo.

Wingu jeusi limejitokeza angani, likiwa juu ya minazi mirefu miwili na mkusanyiko wa miti iliyo karibu. Kuna vibanda vitatu vilivyofunikwa kwa makuti upande wa juu, kimoja kikiwa na maandishi ya rangi nyekundu na kijani yaliyobandikwa juu yake. Kwa umbali, waya zimezungushwa kwenye vijiti upande wa mbele.

Sanamu ya jinsia ya kike iliyovalishwa shati ya mikono mifupi, suruali nyeusi na kofia nyeusi kichwani, huku ikitazama upande wa kulia. Mkono wa mtu wenye kuvalia bangili mkononi ameshika sanamu hiyo.

Ghorofa iliyo na vioo upande wa nyuma na taa zinazoonekana kuwaka, mbele kukiwa na watu waliovalia sare wanaoonekana wa michezo walioinua kikombe na kuonekana kwenye harakati za kushangilia na furaha.

Jengo refu la ghorofa lililo na madirisha mengi. Pande pande kukiwa na mijengo mingine iliyo na vibao upande wa nje vilivyo na maandishi mekundu. Katikati ikiwa barabara iliyo na magari na watu wanaotembea.

Maji baharini yaliyotulia kwa ukaribu. Mwanaume aliyevalia kofia, shati rangi ya samawati lenye maandishi meupe mgongoni akitembea kuelekea upande wa kushoto. Mchanga mwepesi ardhini.

Wingu la rangi ya samawati, liashirialo hali tulivu ya anga. Mwangaza wa jua unaoonyesha kivuli ardhini. Uwanja wa ndege, ndege kubwa iliyo na rangi nyeupe na madoa ya rangi nyekundu na maandishi upande wa mbele. Huku ukionekana ngazi za kupandia, watu wakielekea kwa ngazi.

Jengo refu la ghorofa kwa umbali moja likaonekana dirisha lake kwa ukaribu upande wa chini sakafu iliyo na kibanda kilicho na chandarua upande wa juu watu wawili wanaonekana kutembea mmoja wa jinsia kike akivalia nguo ya rangi ya waridi upande wa nyuma mmoja akivalia nguo nyeupe yenye koti leusi.

Jengo linalokaa kuwa msikiti, lililotandikwa mswala mwekundu upande wa chini. Mtu mmoja akionekana kutokomea kwenye mlango, kwa ukaribu watu walioinama wanaswali, mwengine aliyeketi pambeni.

Gari la usafiri aina ya tuktuku lenye muundo wa chuma mahala pakelea shati la rangi nyekundu lenye mistari mweupe, kioo kinachowezesha kuona upande wa nje kwenye barabara ya lami. Miti iliyopandwa kulia, upande wa kushoto kukiwa na manyasi mafupi.

Pahali pa kujazia mafuta kwa magari, palipo na mjengo ulio wazi, ukiwa na mistari mwekundu upande wa juu. Gari kubwa aina la basi lililo na maandishi upande wa mbele, ya rangi nyekundu. Upande wa chini kukiwa na maandishi ya rangi mweupe. Upande wa kushoto watu waliosimama na wengine kuketi, wengine wakipakia mizigo kwa gari hilo.

Mazingira ya kiofisi yalio na bendera ya Kenya iliosimamishwa kwa kigogo huku watu wasaba wakionekana kwa ukaribu wawili walio shikilia picha ya rangi ya samawati na kuvalia miwani wakitizama upande wa mbele.

Mazingira ya mjini, barabara ya lami ikiwa upande wa chini ikiwa na msitari mweupe, magari yakiendeshwa pamoja na tukutuku. Magofu ya stima katikati ikipitisha waya za umeme. Majengo yaliyopakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati upande wa kushoto.

Jengo kubwa lililojengwa kutumia mawe kwa muundo wa mduara, dari la rangi nyekundu, Ardhini kukionekana watu wamekaa na kwa umbali mmoja akitokomea, kivuli cha mti mkubwa.

Jengo lililojengwa kwa ubunifu na maandishi upande wa juu likiwa na madirisha kando kando. Mlango mkubwa uliojengwa aina ya mbao, upande wa chini wa kuingililia kukionekana watu wawili mmoja akiketi kwenye kiti cheupe mwengine kusimama, magari yanayoonekana kwa umbali.

Jengo lililokaa sehemu ya kufanya maombi, lililoundwa muundo wa mshale upande wa juu likiwa na maandishi ya rangi nyekundu upande wa chini na geti kubwa la rangi nyeusi la kuingililia. Upande ukionekana waya za umeme zilizopita kutoka upande wa kushoto mpaka wa kulia. Miti ina majani yake ya upande wa chini.

Mazingira ya baharini yaliyoinuka kwa muundo wa mlima upande wa mwisho. Kwa ukaribu majani madogo madogo yaliyo na maua ya rangi ya waridi katikati kukiwa na vijiti vidogo vidogo vya majini vilivyokando.

Wingu la damawati na leupe liashirialo hali tulivu ya anga, magari makubwa ya usafiri aina ya basi kwa ukaribu, limoja lililopakwa ranhi ya kijani lenye vioo vyeusi upande wa chini kukiwa na maandishi yanayosema, Nairobi-Ukunda, kando kukiwa na gari dogo aina ya matatu .

Mazingira ya msikiti, mlango upande wa kulia katikati kukiwa na mtu amevalia kofia ya dini na kanzu rangi ya kijivu, kukiwa na kipaza sauti mbele anachokitumia kuongea, taa juu, watu walioketi upande wa chini.

Barabara ya lami yenye mstari mweupe katikati iliyogawanyika mara tatu ukionekana mkusanyiko wa miti na majumba yenye bati ya muundo wa fedha. Kwa umbali, nyumba zilizopakwa rangi.

Maandikizi chini ya maandishi ya rangi ya kijani na duara ya rangi ya chungwa iliyo na maandishi meupe ndani, upande wa mbele kukiwa na kiti cheusi kilichokaliwa na mama aliyevalia miwani na vipuli masikioni na mkufu shingoni, na mavazi ya samawati, kukiwa na kipaza sauti upande wa mbele.

Magari mawili aina ya lori yaliyogawanyika kwa mara mbili. Upande wa mbele ukipakwa rangi nyeupe, upande wa nyuma ulibeba kontena za mizigo, manyasi yaliyokatwa kwa ubunifu, seng'eng'e iliyozungushiwa waya, mrefu ukionekana nyuma ya magari haya.

Tulivu la samawati, watu watatu waliosimama kwenye maji, kando kukiwa na boti lililoundwa kutumia mbao na kuandikwa maandishi meupe. Watu wakionekana ndani ya boti hilo, upande wa juu mwanamke aliyesimama.

Mazingira yenye mchanga laini wa baharini, huku upande wa nyuma kukiwa na vibanda vilivyojengwa kutumia mlingoti na miti, kukiwa na bao kubwa upande wa nyuma lililopakwa rangi nyeupe upande wa nje kukiwa na ua kubwa, kiti kilichojengwa na vijiti mahali pa kufanyia mazoezi palipo na mawe upande wa kuinulia.

Wingu la giza lenye mwangaza kidogo wa jua unaotokomea, miti ya mnazi pembeni, kibanda kilicho na makuti upande wa juu, huku uchafu wa baharini ukionekana, mtu kwa umbali, maji ya baharini.

Bango kubwa la kanisa lililo na ishara wa msalaba upande wa juu, ukiwa na mlango mkubwa wa kuingililia uliogawanywa mara mbili na kuchora msalaba mweupe. Maandishi ya rangi ya samawati yaliyoandikwa kando ya ukuta wa jengo hili.

Hapa ni msikitini madirisha mawili makubwa upande wa mbele, upande wa juu kukiwa na kipulizi. Mwanaume mmoja aliyeketi kutoka kwa umbali kwenye tandiko la rangi nyekundu upande wa chini. Kwa ukaribu viti viwili rangi ya kijani.

Bahari kubwa yenye maji matulivu kutoka mwisho wingu lililo na rangi ya samawati na rangi nyeupe liliofunika huu mwa ardhi ilio na mchanga la eneo la baharini ikionekana miti midogo yenyw majani ya rangi ya kijani.

Hali tulivu ya anga yenye wingu rangi ya samawati, maji ya baharini, maboti mingi iliyowekewa chandarua upande, yaliyoshikiliwa na magogo ya miti, ukipenda kuonekana kwa ukaribu watu walio kwenye goti hilo, walio valia mavazi.

Paa refu lililo na mnara upande wa juu. Jengo lingine kando lililo na dari la makuti, miti mikubwa, minazi, maji, boti upande wa juu lililopakwa rangi nyeupe lenye mashine ya kuingurumisha na maandishi meusi.

Jengo kubwa lenye mataa yanayowaka upande wa mbele. Kukiwa na kitazamaji kikubwa sana cha runinga, kinachoonyesha maandishi meupe. Kwa ukaribu, viti vinavyotazama upande wa kushoto, watu wakiwa wameketi, huku wamevalia barakoa.

Nyumba kubwa yenye muundo wa duara upande wa juu. Lililopakwa rangi ya kijani bati lionekanalo lililo na rangi ya chungwa. Madirisha ya jengo hilo. Ngazi za kupandia. Watu watatu wanaonekana kutembea ardhini huku mmoja akiwa ameketi kwa jengo.

Bahari yenye maji matulivu. Kando kukiwa na mjengo, ulioundwa kwa umbo wa mlima, yenye miti upande wa juu, na nyumba inayoonekana mlango wa rangi ya samawati kwa umbali. Kwa ukaribu mchanga wa eneo la bahari.

Wingu la samawati linaloashiria anga tulivu. Jengo linalokaa la kitambo lililotelekezwa, lililo na mlango mkubwa ulioundwa kutumia mbao huku umepakwa rangi ya kijani upande uoande wa juu kukiwa na taa iliyoekezwa hapo kwenye ukuta.

Wingu leupe na la samawati linaloashiria hali tulivu ya anga upande wa kushoto, jengo la ghorofa lililo na madirisha mengi madogo madogo upande wa chini kukijengwa kutumia simiti, maji ya bahari, maboti yaliyoekwa pembeni, mji kavu inayoonekana kwa umbali.

Mtaa mmoja wa jiji kwenye magorofa yaliyojengwa kwa ukaribu na kupakwa rangi nyeupe kukionekana barabara ndogo iliyo mara mbili yenye mabasi yaliyoegeshwa pembeni magogo ya stima, waya za umeme, niki

Barabara ya lami iliyo na mstari mweupe upande wa mbele, magari ya usafiri aina ya tukutuku moja ikiwa barabarani huku mkono wa mwendeshaji ukionekana na kando zingine zikipakiwa pembeni zilizopakwa rangi nyekundu zenye maandishi upande wa nyuma.

Jengo mirefu la gorofa lenye madirisha mengi, barabara katikati ilio na vibao pande upande, pamoja na miti. Bahari ilio na feri, ilio beba watu inaowavukisha kutoka ng'ambo moja paka ng'ambo nyingine.

Uwanja wa mchezo wenye duara la rangi ya samawati na mstari mweupe, wachezaji ya jinsia ya kike wanaonekana kufuata mpira ulio katikati ya mwanadada aliyevalia sare ya rangi ya samawati. Kando kukisimama kocha aliyevalia shati jeupe na mashabiki wakiketi kwenye..

...pakubwa lililo wazi upande wa mbele. Uko miti yake ikipakwa rangi nyeupe. Mti wenye majani madogo madogo ya rangi ya kijani. Taa zilizo upande wa juu. Dirisha lilionekanalo kwa umbali. Kwa upande wa kushoto ukiwa na mti mkubwa wenye mizizi mingi.

Majengo marefu yaliyojengwa kutumia mawe, mahali pa kuekea mafuta, magari makubwa ya usafiri ya basi, yalio na maandishi mekundu, upande wambele ikionekana mataa madogo mawili, nyaya za umeme zinazopita juu angani, magogo ya stima, miti mikubwa ya kijani, gari la kusafiri aina ya tuktuk katikati ya barabara.

Mazingira yenye mchanga mwepesi wa baharini, kwa umbali vibanda vilivyojengwa na kuwekelewa makuti upande wa juu, minazi, miti mkubwa yenye majani madogo madogo, kwa ukaribu bao kubwa lililo juu ya banda lililo na maandishi meupe na kando boti lililoegeshwa juu chini.

...kadhaa vilivyo pembeni vilivyokuwa vimekutwa upande wa juu na venyeti vilivyoshikilia maboti yaliyowekwa pembeni kwa ukaribu moja lililochukua bendera ya Kenya na kupakwa rangi ya zambarau upande wa juu ukikutana na maandishi mekundu.

Wingu rangi ya samawati, mti mkubwa pembeni, jengo kubwa linaloundwa kwa muundo wa duara upande wa juu huku kukiwa na kichuma kidogo kilichoekezwa mezi, lango kubwa la kuingililia la rangi nyeusi huku mlinzi aliyesimama humo amevalia shati jeupe.

Kibandikizi chenye picha ya mtu maarufu anayejulikana kuwa mtumishi wa Mungu kwa majina, Papalai pamoja na mke wake, Mama Rita. Upande wa kushoto kukiwa na maandishi ya tarehe yanayoanzia tarehe saba mpaka tarehe tisa mwezi wa nane, upande wa chini kukiwa na mandishi meusi yaliyo na nambari ya pesa taslimu ya Kenya, elfu moja mia tano elfu.

Wingu la giza. Upande wa nyuma mti mrefu uliotokomea huku mengine yakionekana na majani mabichi. Nyasi fupi ardhini, jengo lililojengwa kutumia miti na kuekewa dari la makuti upande wajuu.

Jengo refu la kanisa lililo na ishara ya msalaba upande wa juu kwenye bati, kukiwa na mchoro wa moto uliochorowa kutumia rangi nyekundu, huku madirisha ya glasi na maandishi ya rangi ya samawati upande wa chini. Mlango mkubwa wa kuingilia,

...bahari, mchanga mwepesi, miti mikubwa yenye majani madogo madogo mabichi, vibanda vilivyokuwa makuti upande wa juu, vitanda vya kujipumzisha baada ya kuogelea, magodoro yaliyopangwa ya rangi ya samawati.

Mkusanyiko wa watu waliovalia shati za rangi ya manjano zenye maandishi meusi upande wa mbele, wengine wakivalia na kofia kwa karibu zaidi. Mmoja anaonekana kufungua mdomo na kuonekana katika hali ya kushangilia huku upande wa nyuma wakionekana kusima tu wima.

Wingu la giza, mijengo mingi ardhini, iliyoundwa kutumia mawe ya ghorofa yenye kuonyesha madirisha mengi na milango mikubwa upande wa chini, huku kwa umbali kukionekana kuwa na mlima.

Kutoka juu mno bahari inaonekana iliyo na rangi ya samawati. Nchi kavu yenye miti kwa ukaribu ya rangi ya kijani, barabara katikati iliyo na mchanga laini wa baharini.

Wingu jeusi, bahari upande wa kushoto ukiwa na mkusanyiko wa miti. Mtu aliyevalia shati rangi ya samawati na msuti mweusi anatembea ardhini kwenye mchanga laini. Kwa ukaribu mndugu aliyevalia kofia.

Mazingira ya baharini yaliyo na mkusanyiko wa miti na njia upande wa nyuma. Vibanda vilivyo tengezwa vinne upende wa mbele na kuwekelewa makuti upande wa juu. Chini vitanda vya wazungu vya kulalia baada ya kuogelea.

Mazingira ya usajili yenye gari lilionekanalo kwa umbali, lililopakwa rangi nyeupe. Chandarua zenye vitambaa za rangi nyekundu pamoja na rangi ya kijani. Watu waliosimama katikati ya uwanja, huku kwa ukaribu, watu walioketi kwa viti vilivyo na vitambaa vyeupe. Upande wa kushoto kukiwa na wasajili ambako mwanamume mmoja ameketi na wanawake.

Sehemu ya baharini, kando kukiwa na mahali pa kuogelea pa ubinafsi, mkusanyiko wa neti, hema, jengo linaloonekana kuwa mwamba, kivuli kinachopiga baharini kinacho sababishwa na jua.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga. Maji yaliyotulia ya baharini. Maboti mawili, upande wa kulia, upande wa kushoto, yakionekana na miti iliyonyooshwa upande wa juu. Watu wamefurika ndani ya maboti hayo.

Mkusanyiko wa watu, wengi wanaonekana kuvalia sare za kufanana za rangi nyekundu. Wawili wa jinsia ya kike na kiume, wakivalia mashati meupe yenye maandishi meusi. Kwa ukaribu, mwanamume anayetizama mbele, aliyevalia miwani na kutabasamu. Anayeinua simu juu.

...La rangi ya samawati na nyeupe unaloashiria hali tulivu ya anga, maji ya baharini, minazi mirefu mkusanyiko wa miti pembeni, jengo fupi lililopakwa rangi nyeupe na kuwekwa makuti upande wa mbele, mtu huko karibu aliyeshikilia ufagio.

Majengo yanayoonekana kuwa ya kitambo. Katikati kukionekana kivuli cha jua ardhini na mtu aliyevalia shati jeupe, aliyekalia punda mwenye kuekewa kitambara rangi ya chungwa. Upande wa mbele ikionekana watu wengine wanaotembea wakitokomea.

Mchanga laini wa baharini. Nyasi fupi zinaonekana upande wa kushoto. Vibanda vilivyojengwa na kuekelewa makuti upande wa juu. Kwa katikati, kibanda kimoja kimezungushwa chandarua rangi ya samawati.

Uwanja wa ndege, ndege iliyopakiwa yenye rangi nyeupe na madoadoa mekundu upande wa nyuma, mwanaume aliyesimama na kuvalia kofia upande wa juu viatu na suruali pamoja na shati ya manjano na kushikilia chombo cha rangi ya chungwa.

Jumba kubwa lizuri lililona rangi nyeupe upande wa juu huku chuma zake zikipakwa rangi nyekundu, upande wa mbele kukiwa na maua madogo yaliopandwa kwenye ndoo zilizojengwa kutumia simiti, kando kukionekana pazia nyeupe. Miti mikubwa yenye matawi madogo madogo pamoja na mnazi unaokua.

Mazingira iliyojaa na miti na wingu la giza, mijengo mirefu aina ya ghorofa iliyopakwa rangi nyeupe upande wa mbele bahari ikiwa na boti iliyo na kigogo upande wa juu na watu walioekelea upande wa chini.

Bahari inayo onekana kwa umbali, miti mirefu ya minazi, chandarua kilichoekwa hewani. Mzunguko wa vijiti vidogo vidogo vilivyo pakwa rangi nyeupe. Simiti iliyomuundo wa kwenye silabu, upande wa chini mti ukiwa umezungukiwa na jiwe.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga, bahari inayoonekana kutoka kwa umbali, vibanda vilivyojengwa kwa karibu na kuwekewa makuti upande wa juu, kwa karibu mtu aliyevalia shati ya rangi ya samawati iliyo na mchoro mweupe.

Lango la ofisi lililo na taa zilizowekwa upande wa juu, upande wa chini kukiwa na sehemu ya kuhudumiwa, huku upande wa kulia kukiwa na viti vilivyoketiwa na watu walioshikilia makaratasi, katikati polisi aliyevalia sare anatembea.

Maeneo ya ofisi, sehemu iliyotengwa ya mhudumu aliyeketi na kuvalia shati jeupe na meza ya mbao mbele yake, viti vya chuma vyenye vigodoro vyeusi upande wa juu huku wahudumiaji wakiwa wameketi hapo.

Gari kubwa aina ya trela, huku kipakiwa cha mzigo upande wa nyuma kikiinuliwa. Matairi matano yanayoonekana kutoka upande wa kushoto, kivuli chake ardhini kuliko na barabara ya lami.

Viatu vilivyowekwa upande wa mbele vya rangi tofauti tofauti na muundo tofauti, vikiwa vya watoto wadogo mbaka wakubwa. Kando mikono ya mtu aliiyeshikanisha mikono yake na kuvalia nguo nyeusi upande wa ndani.

...ya samawati yaashiria hali tulivu ya anga ardhini kukiwa na majengo ya ghorofa moja iliyopakwa rangi nyeupe huku milango yake ikionekana mikubwa ya kuingilia pamoja na madirisha upande wa juu. Watu wanaotembea kwa barabara iliyo kando ya majengo hiyo, maji yaliyoekeshwa maboti upande wa juu.

Duka la kuuzia vitu lililo na kabati kubwa lililotengenezwa kutumia mbao ikiwa imegawanywa kwa visanduku vidogo vidogo. Taulo za kujipangusia za rangi tofauti zilizopangwa upande wa ndani kukiwa na maandishi ya bei kwa mbao hizi.

Mnara unaoonekana kutoka upande wa nyuma, waya za umeme, gogo la stima, gari kubwa aina ya trela lililogawanyika mara mbili upande wa mbele kukiwa na bagi nyeupe na maandishi ya rangi ya samawati, upande wa nyuma kibebaji mzigo chenye maandishi meusi.

Mandhari, miti iliyo na majani mabichi, minazi mirefu, kibanda kilichoekelewa makuti upande wa juu, kibao cheupe chenye maandishi rangi ya samawati na rangi nyekundu ikiashiria mshale unaoelekeza upande wa kulia.

Vitu aina ya kikapu vilivyoekelewa vitu vya mviringo juu ya kitambara cheupe. Milango iliyoundwa kutumia glasi inayowezesha kuona upande wa nje kuliko na mkusanyiko wa miti mingi pamoja na fence iliyojengwa na vijiti vyeupe.

Mazingira ya uwanja wa ndege. Ndege kubwa iliyo ya rangi nyeupe ikionekana kupakiwa humo katikati, magari mawili pembeni madogo pamoja na la kusafirisha mizigo katikati. Mtu kwa ukaribu aliye valia mavazi meupe na kuvalia viatu vieusi, akitembea kutoka upande wa kushoto kwenda kulia.

Mazingira ya mashambani kukionekana miti kwa umbali, waya za umeme pamoja na gogo refu, manyasi. Majumba yaliyojengwa kutumia udongo na kuwekewa madari ya makuti upande wa juu.

Nchi kavu, iliyo na majumba marefu yanayo onekana kwa umbali, kwa ukaribu, ghorofa lililo pakwa rangi nyeupe. Kukiwa na bahari katikati, iliyo na boti lililopakwa rangi nyeupe ya mstari mweusi kwa umbali. Lilogawanyika upande wa ju na upande wa chini. Mtu mmoja akaonekana kwa umbali.

Mazingira ya barabara, magari mawili yakionekana kuenda upande wa kushoto kukiwa na mti mkubwa katikati. Waya za umeme upande wa juu. Jengo ni la aina la ghorofa, taa, magari matatu yaliyoegeshwa pembeni, upande wa kulia kukiwa na pikipiki ya rangi nyekundu iliyowekwa apo.

Mkusanyiko wa watu waliokuwa kando ya jengo leupe lionekalo dirisha na bati la muundo wa fetha kwa ukaribu watu waliovalia ma kanzu na kofia za dini wakiwa sherehe huku wakiwa wameinua bendera ya kijani.

Kuta iliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe ilkiwa na maandishi rangi nyekundu na rangi ya samawati yanayosomeka kama, Jesus Celebration Center Bamburi, Lighthouse of Africa, Karibuni, kando kukiwa na gogo refu la stima na mti mrefu upande wa nyuma.

Eneo ya baharini ya nchi kavu, kukiwa na mchanga mwepesi na vitaka vya majini. Mtu mmoja akionekana kutembea kuelekea upande mwingine, kukiwa na miti mirefu pamoja na minazi na vibanda vilivyojengwa na kuekelewa makuti upande wa juu. Upandwe wa kulia kukiwa na maji ya bahari.

Boti kubwa lenye wanaume watatu ndani wawili wakiketi mmoja akisimama, bendera iliyowekwa upande wa juu yenye mchoro wa rangi ya kijani, upande mwingine chandarua zilizowekwa za rangi ya chungwa.

Iko wa mashabiki walioketi upande wa nyuma kwenye viti kwa ukaribu. Mmoja aliyesimama na kuvalia miwani machoni, huku ameinua bendera ya rangi ya Kenya, yengine akijifunga shingoni na kuvalia shati jeusi upande wa ndani akivalia jeupe na amefungua mdomo.

Watu wengi wanaoonekana kuwa kwa mchezo, kwa ukaribu wanne wanaoelekeza vidole vyao upande wa mbele huku wengine wakiwa wameshikilia bendera, wengine akiwa ameivalia shingoni na mwingine kuvalia kofia yenye mikanda kando kando.

Vibanda vilivyojengwa kutumia miti na kuekelewa makuti upande wa juu na katikati likipakwa rangi ya samawati na maandishi meupe upande wa mbele, chini benchi, mchanga laini wa baharini, miti inayoonekana kutoka kwa umbali.

Mjengo ulioundwa kwa muundo wa msikiti, upande wa juu kukiwa na miti meusi, taa inayowaka na iliyozima, chini kukiwa na mswali uliotandikwa. Upande wa mbele wa kuswalia kukiwa na kimlango kikubwa cha kuingilia.

Magari ya usafiri ya aina ya matatu na mbele likiwa rangi ya kijani na mlango wake kuwa wazi na nyuma likiwa rangi ya chungwa. Huku kondakta akionekana kutembea na kuingia kwenye gari hilo. Lingine likitokea kwa umbali. Kando kukiwa na majengo ya ghorofa.

Jengo kubwa jeupe lenye milango ya kuingilia iliyopakwa rangi nyeusi ya chuma, watu wakionekana wakitembea katikati kwenye kitandiko cha rangi ya kijani. Watu wamevalia kofia za dini, wengine wakiwa wamevalia makanzu. Maandishi rangi ya samawati yakionekana kwa umbali.

Mazingira ya baharini, wingu linalo penyeza mwangaza wa jua kwenda baharini. Mtu aliyesimama kando ya maji, nchi kavu, yenye miti na minazi. Mchanga mwepesi wa baharini, neti iliyoekelewa bendera nyekundu upande wa juu.

Barabara, watu wanaotembea katikati ya barabara hiyo waliovalia mavazi meupe, kwa ukaribu wakionekana wanawake watatu, waliosalia kuwa jinsia ya kiume, wamebeba bendera. Upande wa juu, nyaya za umeme zikipita.

Wingu rangi nyeupe na samawati, watu upande wa chini wa baharini yakionekana maboti yaliyoegeshwa upande wa kulia yasio na watu ndani, mchanga mwepesi wa baharini.

Jengo kubwa lililopakwa rangi ya samawati pamoja na vioo upande wa nyuma, mkusanyiko wa wachezaji pamoja na mashabiki wanaoshangilia wameinua kikombe huku wengine wameinua mikono upande wa juu.

Jengo kubwa lililojengwa na muundo wa duara upande wa chini upande wa juu kukiwa na reli ya gari la moshi iitwalo SGR, ukionekana nchi kavu na nyazi zilizokauka upande mwengine.

Mazingira meupe wadada wanne wachezaji waliovalia sare zilizo na bendera ya Kenya upande wa mbele na maandishi yanayosomeka kama Kenya yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu. Kwa upande wa mwisho dada aliyesimama ameshikilia mpira upande wa kushoto upande wa.

Hema kubwa iliyoshikiliwa na chuma upande wa juu, ukiwa na maandishi meupe yaliyoandikwa kwa mazingira rangi ya kijani. Kukionekana wahudumu, wamekaa upande wa kulia na kuvalia barakoa wote wakiwapa huduma wahudumiaji walioketi upande wa kushoto.

Kiwanja cha ndege, jua linatokomea mawinguni kwa umbali likimulika humo ndege kubwa iliyopakiwa katikati nyeupe iliyo na maandishi ya rangi ya samawati gari dogo la kubebea mizigo pembeni.

Wingu la giza, kwa umbali upande wa kushoto. Ghorofa refu lililo na mgawanyiko upande wa ndani. Madirisha yake yakionekana, huku makuti kwa ukaribu yakionekana kufungiwa kwa miche, mnazi mrefu, boti lililo elekezwa pembeni, mjengo wenye bati la rangi nyekundu.

Jengo la msikiti lililo na bati upande wa juu lililo shikiliwa na mbao nyembamba nyembamba kukiwa kumepakwa rangi nyeupe upande wa chini rangi ya kijani. Milango mikubwa mitatu iliowazi iko karibu, mwanaume aliyevalia kofia ya kidini akitoka.

...ulio na mstari mweusi dirisha ya katikati iliyoundwa na waya pamoja na chuma nyebamba nyebamba inazowezesha kuona upande mwingine na maandishi ya Kiislamu upande wa juu huku kukiwa na mbao iliyozunguka dirisha hilo.

Jengo kubwa lenye maandishi imekundu likiwa na umbo la mshale upande wa juu na madirisha yalio upande wa mbele. Mlango mkubwa uliojengwa kwa mbao wa kuingilia. Ngazi za kupandia, magari yalioegeshwa upande wa nje, mti mkubwa na majani.

Gari kubwa la trela likiwa limewekelewa gari lingine upande wajuu la kulima barabara, upande mwingine magari madogo madogo meupe yaliopakiwa pembeni. Miti mikubwa, ukuta kubwa uliozingira jengo hilo.

Jengo la gorofa linalo onyesha madirisha kwa upande wa mbele, ukiwa na mchoro wa duara, iliochoro kama jua, upande wa chini, mlango mkubwa wa kuingilia kwenye jengo hilo. Barabara iliojengwa kutumia lami, magari yaliyoekwa pembeni, mti mkubwa, mtu anayetembea kando ya mti.

Jengo kubwa lililo na vibao vyekundu upande wa nyuma yenye maandishi meuoe, viti vya aina ya plastiki vilivyoekwa kutazama upande wa kulia huku vikiwa vimekelewa na watu wa jinsia ya kike waliovalia mabuibui.

Uwanja wa ndege uliozingirwa na miti, upande wa kulia kukiwa na manyasi madogo yaliyokatwa kwa ubunifu na gari linalo onekana kwa umbali la rangi nyekundu. Ndege iliyopakiwa ya rangi nyeupe, lililo na mstari mwekundu na maandishi meusi. Huku ngazi zake zikiwa wazi. Watu wanao tembea kuelekea kwa ndege hii.

Jengo likiwa na maandishi ya kuashiria kuwa kanisa, mlango mkubwa mweupe upande wa kulia, kukiwa na mmoja wa rangi ya samawati kwa ukaribu. Watu wawili, mtu mkubwa na mdogo, wanaotembea kuelekea njia upande wa kulia na upande wa kushoto.

Barabara, kivuli cha miti kinachotokana na mwangaza wa jua, gari lililopakwa rangi nyeusi na kuchorwa vibonjo upande wa mbele na maandishi upande wa juu ya rangi nyeupe, manjano, nyekundu na rangi ya zambarao namba ya usajili upande wa chini kwenye kibao cheupe, kivuli ardhini matatu zingine upande wa nyuma.

Mazingira ya baharini, maboti yaliyoegeshwa kando kukiwa na kibanda upande wa katikati, mtu aliyevalia shati rangi ya samawati na suruali nyeusi huku amebeba mfuko rangi ya kijani kwa mkono upande wa kulia upande wa kushoto akibeba kitu chi...

Wingu la rangi ya samawati liashirialo hali tulivu ya anga, maji ya baharini, kwa umbali, vibanda vilivyojengwa huku minazi ikiwa kando, mkusanyiko wa miti. Kwa ukaribu, watu wawili, mmoja akivalia shati, mwingine hana shati. Vivuli vyao ardhini.

Wingu la rangi ya samawati linaloashiria hali tulivu ya anga, ardhini kukiwa na ghorofa iliyopakwa rangi nyeupe bati lake likiwa na rangi nyekundu, kwa upande wa kushoto kukiwa na majengo mengine yaliyozibwa na minazi mirefu. Maji yaliyo na maboti 𝑚𝑎𝑛𝑛𝑒 upande wa juu yaliyoegeshwa.

Watu waliovalia kofia zilizo na maandishi ya kisiasa yanayosema , "tuko pamoja", yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na rangi ya manjano .Kwa ukaribu mama aliyevalia nywele upande wa juu na kuvalia vipuli anaonekana kuinua mkono wake uliovalia pete na bangili mkononi.

Baharini. Watu wanaogelea ndani ya bahari wakiwa kwa umbali umbali, maboti matatu yanayotokomea kwenda upande wa mbele. Watu wawili kwa ukaribu wanotembea kutoka upande wa kushoto kwenda kulia, viti viwili vilivyoshikanishwa.

Bahari, mkusanyiko wa miti pamoja na mnazi, jumba lililo na makuti upande wa juu, huku madirisha yake ya vioo vikionyesha kuona upande wa njee, palipo kuwa na meza na viti vilivyozunguka meza hiyo, upande wa kulia kukiwa na mtu aliyesimama.

Eneo la ofisi. Ukuta ukionekana umechorwa duara nusu pamoja na maandishi meusi yanayosomeka huduma Kenya. Wahudumu wakionekana wameketi upande wa kushoto wakitazama kompyuta za mkononi huku wahudumiaji wakiwa ng'ambo nyingine wengine wakiwa wameunga laini, wengi kuketi.

Jengo kubwa refu lililoundwa muundo wa mshale upande wa juu na kibandikizi cha mviringo cha rangi ya samawati juu ikiwa rangi nyeupe, kukiwa na maandishi makubwa ya rangi ya samawati, madirisha na mlango wa kuingilia mikubwa iliyoundwa muundo wa vio upande wa ndani, upande wa nje magari yaliyoegeshwa na watu wanaopita.

Miti, hema iliyo na chandarua cheupe. Huku kitambaa cha rangi ya kijani na nyekundu kikionekana, ikishikiliwa na chuma. Upande wa chini mkusanyiko wa watu waliosimama katika mistari. Upande wa mbele ukionekana na wahudumu walioketi, huku wakishika kompyuta za mikononi wakiwasajili wao watu walioketi.

Barabara ya lami, kukiwa na chombo cha usafiri aina ya tuktuk. Muendeshaji upande wa ndani akiwa amevalia barakoa, ameshikilia breki za gari hilo. Upande wa kushoto, mwanaume anayeonekana kuvuka barabara toka ng'ambo moja mpaka nyingine. Gari ni jeusi lililoekea pembeni.

Vazi la rangi ya kijani, huku kwa umbele mikono miwili, mkono wa kulia ukionekana kuwa mbele wa kushoto ukiwa upande wa juu. Vidole kumi, viliyochorwa maua kwa mgawanyiko wa mara tatu.

Chandarua nyeupe iliyosimamishwa kutumia chuma upande wa nyuma , mtu mmoja akionekana kutembea kuelekea ndani humo. Kwa ukaribu, watu watatu mwanaume aliyeketi na kuvalia koti nyeupe akishikilia kidole cha dada aliyesimama upande wa kushoto na kumsajili kwenye simu.

Mawe yaliyoko kando kukiwa miti iliyonyauka na mengine ya rangi ya kijani, meza rangi nyeusi upande wa juu iliyowekelewa vitambaa rangi ya samawati kabati mbili nyeupe nyeusi iliyoekelewa kitambaa cha samawati mbili yeupe, mifereji iliyogongwa ukutani.

Jengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe, lenye madirisha ya chuma ya rangi ya samawati na vioo upande wa ndani. Magogo ya stima, waya za umeme kwa ukaribu, gari la usafiri aina ya matatu, conductor akionekana akiwa amesimama. Mtu mmoja anayeshuka.

Nyumba kubwa upande wa kushoto yenye kuundwa muundo wa duara kando kukiwa na magari meupe yaliyoegeshwa yanayoonekana matairi yake. Miti mifupi na manyasi yalokatwa kwa ubunifu katika.

Kutoka ndani ya gari, kioo kinachowezesha kuona upande wa nje. Kwenye barabara ya lami iliyo na mstari rangi ya chungwa, pamoja na gari leupe. Kando kukiwa na jengo lililojengwa kutumia mawe, yenye madirisha yanayoonekana, nyaya za umeme, magogo ya stima, na miti upande wa kushoto.

Nyumba ya usajili uliowekelewa chandarua cheupe na vitamba venye rangi ya bendera ya Kenya ikiwemo rangi ya kijani, rangi nyekundu, rangi nyeusi pamoja na nyeupe, meza iliyo na kibandikizi cheupe upande wa mbele huku wahudumu wakiwa wameketi upande mwingine.

Maeneo ya kununulia vitu kwa umbali kibao chekundu kilicho na maandishi meupe kando kukiwa na maandishi ya rangi ya machungwa, milango iliyoundwa kwa vioo, watu wanaotembea, wawili wakielekea upande wa kulia huku mmoja akielekea upande wa kushoto.

Wanaume wa dini ya kiislamu waliovalia kanzu na kofia ya dini nyeupe kuonekana kupeleka mikono yao mbele kwenye meza iliyo na vyakula na chupa za maji, upande wa nyuma mmoja akisimama aliyevalia kanzu nyeusi.

Maboti matatu yaliyo katikati ya bahari, mawili kwa ukaribu, yakionekana kuwa na gogo refu lililosimamishwa na kamba zilizofungwa humo. Kwa umbali, boti lililopakwa rangi nyeupe lililo na watu upande wa ndani, mchi kazu iliyo na mkusanyiko wa miti mikubwa.

Ukuta mrefu uliyojengwa kutumia mawe, sehemu kukiwa na kiingilio cha mlango cha rangi ya samawati. Pikipiki zilizoezekwa pembeni huku watu wawili wakionekana mmoja akikaa mwingine akisimama. Mti mkubwa uliochomoza kutoka ndani. Kioo cha gari kinachoonyesha mtu aliyeshika simu upande wa ndani.

Barabara nyembemba yenye kupakiwa tuktuk tatu. Ya kwanza ikiwa ya rangi ya samawati, katikati ikiwa rangi nyekundu huku ya mwisho ikiwa rangi ya manjano. Mtu kijana akionekana kutokomea kwa umbali.

Jengo kubwa linalonekana upande wa juu lenye madirisha mawili. Mabati yake ya rangi ya kijani. Kukiwa na kivuli mabatini humo. Taa iliyowekwa upande wa mbele. Wingu la rangi ya samawati na nyeupe.

Giza, ardhini kukiwa na majumba yaliyojengwa ya ghorofa huku yakipakwa rangi nyeupe. Mabati yanayoonekana kwa umbali, maghube ya stima, waya ya umeme, barabara zilizotandazwa katikati.

Mahali pakuuza bidhaa. Taa zilizogongekewa upande wa juu huku kukiwa na vibao vya mviringo vya rngi nyekundu vyenye maandishi meupe, chini kukiwa na meza nyekundu. Kwa ukaribu, kabati nyeupe upande wa juu kukiwa na nguo zilizowekwa kwenye.

Barabara iliyojengwa kutumia lami iliyogawanyishwa katikati na msingi, ikiwa na mistari meupe iliyochorwa humo. Gari kubwa iliyofungiwa mzigo uliofunikwa na karatasi nyeusi upande wa juu.

Wanawake watatu, wawili waliovalia sare ya rangi ya samawati, wa katikati aliyevalia sare ya rangi nyeupe ameshikilia mpira na kuonekana kutoroka nao, huku uking'ang'aniwa na wa upande. Mazingira yenye jengo yaliyopakwa rangi nyeupe. Mashabiki walioketi kwenye viti vya rangi ya kijani.

Mti kavu yenye mchanga laini, mti mkubwa pembeni, bao kubwa la rangi nyeupe lenye maandishi madogo madogo, mkusanyiko wa miti iliyo na majani madogo madogo mabichi, kibanda kilichowekwa dari ya makuti upande wa juu.

Baharini. Mawingu yakionekana meusi kutoka kwa umbali, kwa ukaribu maji yanayoyumbayumba kukiwa na mtu anayesimama kwenye upande wa kushoto, mchanga laini wa baharini ulio na alama ya miguu ya watu.

Kuna giza pamoja na bahari iliyo na maji yaliyotulia. Nchi kavu kwa ukaribu. Mtu aliyesimama na kuvalia shanga shingoni na kofia na chini kuvalia mavazi ya kimaasai huku akiwa ameshikilia rungu.

Rangi ya samawati iliyoashiria hali tulivu ya anga kukiwa na jengo kubwa lililopakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani upande wa juu kukiwa na muundo wa mduara ni msikiti wenye madirisha ya vioo, waya za umeme zinapita,

Kibebeaji mzigo kilicho na maandishi meusi upande wa kushoto kikiinuliwa upande wa juu na gari la kuinua mizigo lenye matairi mawili yaonekanayo, kivuli ardhini slab iliyojengwa na simiti.

Jengo kubwa la kanisa lililo na dari ya rangi ya chungwa. Mlango mkubwa wa mweusi, madirisha upande wa kando, ngazi za kupandia zilizopakwa rangi nyeupe. Manyasi yaliyokatwa kwa ubunifu. Mti mkubwa wenye majani madogo madogo, gogo la stima.

Treni ya usafiri ya SGR inayo madirisha madogomadogo, upande wa mbele kukiwa na kioo na mstari wa chungwa na mwekundu, chuma kilicho upande wa kulia kifupi kilicho na misumari mitatu.

Mazingira ya ofisini yenye viti vingi vya chuma vilivyo na vigodoro vya ozi, watuwamekaa hapo upande wa mbele mahali pa wahudumu palipochorwa nambari kama nambari saba na nane na maandishi meupe vile.

Jumba yaliyoundwa ya mviringo upande wa juu, ukiwa na kipaza sauti upande wa kulia na upande wa kushoto. Kwa chini milango miwili mikubwa ya muundo ya mbao mmoja ukiwa wazi mwingine ukiwa umefungwa, huku mtu anayetokomea akionekana kwa umbali.

Mazingira ya kichinjioni palipo na watu waliosimama na kuvalia kanzu na kofia za dini, huku wengine wakionekana kuchinja wanyama waliogeshwa kwenye miti upande wa juu. Kwa ukaribu, mwanaume aliyeinama anayekata nyama hio.

kubwa lililo na seng'enge na mabati upande wa juu, upande wa mbele kukiwa na kitita cha maji kikubwa, kinaonyesha picha ya mwanamke aliyesimama mbele ya jengo hilo akiongea kutizama umati wa watu walioketi kwenye viti vyekundu na kuvalia nguo nyeupe.

Mazingira ya ofisini yaliyo na milango na madirisha zilizoundwa kutumia vioo vinavyowezesha kuona upande wa ndani. Kompyuta ya mkononi, makaratasi mingi yaliyowekwa upande wa juu, watu wawili wanaoonekana mwengine kuketi na mwengine kusimama.

Wingu la samawati na leupe, vibandikizi vilivyobandikwa ardhini. Chandarua kubwa nyeupe upande wa nyuma. Kwa ukaribu watu wa jinsia ya kike na kiume waliovalia sare za kufanana wakicheza.

Mazingira yaliyo na mwanga upande wa kulia, upande wa kushoto kukijengwa vibanda upande vikiwa vya chuma. Maboti yaliyoegeshwa pembeni matano, ya rangi tofauti kando kukiwa na mazulia ya kuekwa ndani ya boti yaliyosimamishiwa. Jua linapiga ardhini kuonyesha kivuli.

Jengo kubwa upande wa kulia lililopakwa rangi ya manjano na nyeupe milango ya kuingililia, katikati maji ya baharini, meli kubwa iliyopakwa rangi nyeupe inayo vioo vya samawati upande wa juu ukionekana kuwa na mgawanyiko wa vyumba vingi.

Paa kubwa lililo na mataa upande wa juu na vipulizi viwili. Huku milango yake mitatu ikionekana kuwa yote wazi. Madirisha yaliyoundwa kwa muundo wa vioo.

Picha yenye kibandikizi cha ishara ya Kenya iliyo na Simba wawili na mchoro wa bendera katikakati, upande wa kulia kukiwa na maandishi meusi na meupe, kwa ukaribu watu wawili mwanamke na mwanaume wanaonekana kuangaliana bila kusemezana.

Mazingira ya kando ya bahari yaliyo na miti mirefu isiyoonekana vyema. Kando kukiwa na mwamba, vibanda vilivyojengwa kutumia mti na kuwekwa makuti upande wa juu, vitanda vya baharini, magodoro ya rangi ya samawati.

Mazingira ya kanisani kukionekana mhubiri aliyesimama na kushikilia kipaza sauti kuvalia nguo nyeupe waimbaji upande wa nyuma watano waliosimama wima na kukinja mikono yao huku upande wa mbele kukiwa na ua kubwa lenye matawi makubwa na washirika wanaokaa upande wa chini.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga, nyaya za umeme zinazo pita kando, mti mrefu wenye majani madogo madogo. Kuta iliyopakwa rangi nyeupe yenye maandishi mekundu yanayosema kuwa hilo ni jumba la kanisa. Kunguru wawili weusi, lango kubwa la kuingilia liilopakwa rangi nyeusi.

Mazingira ya baharini yenye kuonyesha wingu jeusi, mkusanyiko wa miti unaoanzia kutoka mbali, vibanda vilivyoekelewa makuti upande wa juu, ukiwa na miti mirefu ya mnazi kando, maji ya bahari yanayoyumbayumba.

Mazingira ya baharini yenye mchanga mwepesi ulio na alama ya miguu ya watu. Kando miti pamoja na minazi inayoonekana kwa umbali. Vibanda vilivyojengwa na kuwekewa makuti upande wa juu. Nyumba moja ikionekana kujengwa na udongo.

Jengo la msikiti lilioundwa kwa muundo wa duara upande wa juu huku kukiwa na taa zilizobandikwa ukutani, mswala wa rangi ya kijani uonekanao kutoka kwa umbali. Wanaume waliosimama wawili wakivalia kanzu na kofia za dini wengi wakivalia nguo zengine.

Bara, kwa ukaribu kukiwa na magari ya usafiri aina ya tuktuku. Zikiwa na nambari ya usajili upande wa mbele. Moja ikiwa rangi ya chungwa, nyingine ikiwa rangi nyekundu. Nyuma kukiwa na gari la aina ya matatu, lenye maandishi upande wa mbele, na mchoro wa mtu aliyevalia kofia nyeusi.

Kubwa la kanisa lililo na mshahara ya msalaba upande wa mbele, ukiwa na meza iliyotandikwa kitambara rangi nyekundu, upande wa juu muundo wa duara kwenye kipulizi, mahali pa kukelia upande wa chini kwenye mabenchi kwa ukaribu mwanamke aliyevaa shati rangi ya zamawati.

Jengo lililo jengwa na mawe upande wa nyuma, huku bati likionekana upande wa juu kushikilia na chuma nyembamba. Ndani kukiwemo na watu walio keti kwenye meza vyenye vibandikizi vyeupevwanaoonekana kusajili wahudumiaji.

Uwanja wenye manyasi madogo, umati wa watu umekusanyika wa jinsia ya kiume wa dini ya kiislamu waliopiga magoti wakiswali huku wametandika miswala ardhini kando mjengo wa aina ya gorofa uliopakwa rangi nyeupe.

Baharini, maboti yanayoelea upande wa juu, kwa umbali mengine membamba yakiwa yamewekwa pembeni. Mchanga wa baharini, watu wanaotembea wengine wakiwa wamesimama. Kwa ukaribu jengo lililojengwa kutumia mawe yenye maandishi meusi upande wa mbele na taa upande wa juu.

Mawingu rangi jeupe na rangi ya samawati iashirialo hali tulivu ya anga. Mwangaza ya jua ikionekana kwa umbali ardhini bahari meli kubwa iliyopakishwa mizigo kukiwa na kibarabara pembeni.

Kundi la watu wanaoonekana kushangilia walioinuwa karatasi yenye maandishi ya timu ya mpira walioandikwa kwa rangi nyeupe huku upande wa nyuma, mmoja aliyevalia kofia na kuingiza vidole mdomoni akitizama upande wa kushoto.

Jengo la ofisi lenye vioo upande wa mbele na pazia zilizowekwa kukiwa na maandishi meupe sehemu iliyopakwa rangi nyeusi na rangi ya kijani na rangi nyekundu, maandishi mengine upande wa chini yaliyoandikwa makubwa makubwa kando ya viti vyeusi vilivyoegeshwa.

Mawingu ya rangi ya samawati. Upande wa chini ardhini mkusanyiko ya miti yenye majani madogo madogo. Watu watatu wa jinsia ya kike wanaoonekana kutembea, waliofunga vitu vyeupe viunoni wakibeba mitungi kichwani.

Barabara ya lami. Kando kukiwa na jengo kubwa lililo na maandishi meupe upande wa juu yanayosomeka, Stanbic Bank, kukiwa na mstari wa rangi ya samawati. Watu wanaotembea kando ya jengo hilo, tuktuk barabarani, mwendeshaji na abiria wakionekana upande wa ndani.

Jengo refu lenye muundo wa mskiti na duara upande wa juu, madirisha yake yakiwa madogo mno, milango mikubwa ya kuingilia yenye muundo wa mbao, ngazi za kupandia, kando kukiwa na watu wa jinsia ya kiume waliovalia kanzu, wengine kuvalia kofia juu.

Jengo la msikiti lililo na mlango wa umbo wa duara lenye mchoro upande wa juu kukionekana kipulizi kilichowekwa darini. Mwanaume aliyevalia kanzu na kofia pia nyeupe anaswali.

Jengo kubwa lenye limepakwa rangi nyeupe upande wa juu huku ukiwa na vibandikizi vya rangi nyekundu vyenye maandishi. Kwa upande wa kulia viti vya wahudumiwaji wakiwa wameketi. Upande wa kushoto ukiwa ni upande wa wahudumu huku wameketi kwa karibu kompyuta ya mikononi na viti.

Mkusanyiko wa miti uliozunguka eneo hili, katikati kukiwa na kijumba kilichotengenezwa kutumia makuti upande wa nje, kivuli cha jua kikimulika ardhini kuliko kuwa na manyasi madogo yaliyokatwa kwa ubunifu. Maduara madogo yaliyojengwa kutumia mawe.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia ya kiume pamoja na kike wakubwa kwa wadogo kwa ukaribu. Wengine wamebeba bendera huku wakivalia vitambara vyeupe kichwani na nguo nyeupe mwilini wakisalamia Mtukufu Rais William Ruto.

Kubwa aina ya msikiti yenye madirisha kando kando na mlango mkubwa na sehemu mbele ya kuongozea, upande wa juu kukiwa na taa na vipulizi, upande wa chini kukiwa kumetandikwa msala mkubwa wa rangi.

Rangi ya samawati linaloashiria hali tulivu ya anga, maji ya bahari, kando kukiwa na watu waliosimama wengine wakionekana kutembea. Miti mirefu ya minazi, kibanda kilicho simamishwa na miti. Bao dogo lina maandishi meupe upande wa chini, huku taa ikiwa kwa manyasi.

Pa kuogelea pa kibinafsi kando kukiwa na vitanda vitano vya rangi ya samawati. Ukiwa na jengo upande wa nyuma chenye ngazi za kupandia. Mlango wake ukionekana na pazia nyeupe. Kando kukiwa na mti pamoja na minazi.

Jumba la msikiti lenye muundo wa duara upande wa juu lililopakwa rangi ya kijani na mlango mkubwa upande wa chini wa chuma kando ukiwa wa mbao madirisha yanayooneka kuwa na chuma ndogo ndogo. Chandarua inayoelea kutoka nje. Ngazi za kupandia lililoegeshwa mtoto mdogo anayeonekana.

Mazingira yaliyo na miti pamoja na ghorofa upande wa nyuma, hema nyeupe zikionekana, chandarua zilizoekelewa upande wa juu, miti, seng'eng'e iliyozungushwa katika jumba hilo. Kwa ukaribu watu waliosimama wa jinsia ya kiume na kike wanaotizama mbele.

Jengo lililo na maandishi ya rangi ya samawati na rangi nyekundu yalioandikwa, Welcome to Diani Airport. Madirisha yake yenye muundo wa chuma na vioo vinavyowezesha kuona upande wa ndani kukiwa na mchoro wa mti wa mnazi. Pembeni nguo nyeusi na suruali aina ya jinzi na nywele za mwanamke.

Nyumba lililopakwa rangi nyeupe na dari la makuti, upande madirisha ya vioo, maandishi meusi yaliyoandikwa sehemu ya rangi ya kijani ukiwa na mbao kando, mwamba mkubwa, miti upande wa juu, mchanga

Barabarani, kukionekana tuktuk pamoja na magari mawili meupe kwa umbali upande wa mbele, kukiwa na kibao cha rangi ya chungwa chenye maandishi, Naivas. Kando, mjengo mrefu wa ghorofa uliopakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Mazingira yenye vibanda vinavyokaa kuwa hoteli. Kwa ukaribu, kibanda kilicho na mabati ya rangi nyekundu kikiwa na mtungi rangi ya manjano upande wa nje, 𝑘ioo cha gari kinachoonekana kutoka upande wa kulia.

Wingu la samawati na leupe lenye kuashiria hali tulivu ya anga. Nchi kavu iliyozungukwa na miti ya rangi ya kijani kibichi, katikati maji ya bahari huku maboti yakionekana kwa umbali, kwa ukaribu mengine yakiwa yamepakiwa.

Wingu jeusi upande wa juu kukiwa na jengo lililoziba sehemu iliyo na gari ya usafiri la SGR linalotoka upande wa kulia kuelekea upande wa kushoto. Limepakwa rangi nyeupe madirisha yake yakionekana rangi nyekundu.

Wingu liashirialo hali tulivu ya anga. Ardhini kukiwa na maji, kwenye upande wa chini kukiwa na majengo marefu yakiundwa muundo wa msikiti upande wa juu kukiwa na duara moja likipakwa rangi ya manjano, lingine rangi nyeupe.

Kibandiko cha karatasi kilicho na mchoro wa msikiti, umbo la duara upande wa juu ukishikilia mwezi. Kando kukiwa na mwanaume aliyevalia suti na saa mkononi na pete vidoleni, kukiwa na maandishi yanayohusiana na sherehe za waislamu za Id.

Nyeusi barabara ya lami iliyogawanyika mara mbili huku ikichorwa mistari kwa rangi nyeupe, gari lidogo kwa umbali lililo katika barabara, miti iliyokusanyika upande wa kulia, upande wa kushoto na maji mengi.

Barabara, huku magari yakiwa yamepakiwa upande wa kulia, moja likionekana kutokomea upande wa kushoto. Nambari ya usajili ikiwa pande wa nyuma. Watu kwa umbali walioketi kwenye benchi . Kwa ukaribu mwanamume aliyesimama huku ameshikilia karatasi ya rangi ya samawati na makaratisi kwa mkono mwingine.

Mazingira ya ofisi kukiwa na taa upande wa juu, tv iliyogongelewa ukutani pamoja na vibao venye nambari. Upande wa kulia wahudumu walioketi wengine na kusimama waliovalia sare na kompyuta za mikononi mezani. Upande wa kushoto wanaongoja kuhudumiwa wameketi kwa viti.

Uwanja wa mchezo, mashabiki wakiwa wameketi upande wa kushoto kwenye viti huku karibu, watu wa jinsia ya kiume watatu, waliovalia sare zinazoashiria kuwa wakenya na vibandikizi upande wa mbele, mmoja akiinua viatu upande wa juu, wa katikati pia, wa mwisho pekee akishikilia mkononi kuelekeza upande wa chini.

Ni kanisa lililo na msalaba upande wa juu, upande wa chini kukiwa na mlango mkubwa ambao wako ingililia. Huku kando kukiwa na mti mkubwa wenye majani madogo madogo ya rangi ya kijani, katikati kukiwa na barabara iliyojengwa na simiti.

Mazingira meupe, yaliyo na mchoro wa mwanamke, aliyevalia mkufu shingoni, vipuli masikioni, na rinda nyekundu. Huku amevalia shanga mkononi, na pete vidoleni. Upande wa kushoto kukawa na maandishi yaliyoandikwa kutumia rangi nyekundu na rangi nyeusi, na mchoro wa mwanamke huyu upande wa chini.

Upande wa kushoto kukiwa na jengo linaloendelea kujengwa lililosimamishwa na miti katikati na wayo upande wa juu, huku katikati kukiwa na nyumba iliyopakwa rangi nyeupe huku dari la makuti upande wa juu na ishara ya msalaba, kando kukiwa na mijengo inayokaa kama kaburi.

Watu wawili. Upande wa kushoto, mwanamke, Jaji Martha Koome akivalia miwani huku akifunga kitambara shingoni, akimpokeza kitabu kikubwa cha rangi nyekundu Mtukufu Rais, aliyesimama upande wa kulia, William Ruto.